Watu wawili wameketi. Mwanamke amevalia miwani na ako mbele ya tarakilishi mwanaume amekunja miguu na kuekelea mkono kwenye meza. Huduma Kenya, amevalia kofia nyeupe.

Uwanjani, vijana wanaonekana kuwa wamesimama wakitazama mbele. Wengine wameketi na wengine wamesimama. Baadhi wameinua mikono yao juu. Wengi wao wamevalia nguo yenye rangi ya manjano. Mmoja ako na nguo nyekundu juu mpaka chini.

Watu wameshangilia. Wengine wameketi na wengine wamesimama. Wameshikilia mabango na bendera. Bango moja, ni la samawati na limeandikwa kwa rangi nyeupe. Wengine wamevalia kofia na miwani. Wengine wana shati nyeupe, nyekundu na samawati.

Watu wanakimbia, kila mmoja kwenye mstari wake. Mistari imechorwa kwa rangi nyeupe. Wengine wanaonekana kwa umbali wakiwa wamesimama na wameketi. Wamevalia nguo za rangi tofauti.

Wanaume watano wameketi. Mmoja ameketi karibu na meza na ana kitabu juu yake, kuna tarakilishi iliyo hapo kando, dirisha zina pazia ya samawati. Wanaume wawili wamevalia miwani.

Dirisha zimefunguliwa, watu wameketi na wengine wamesimama. Vitambulisho vimeweza kupangwa, kuna rununu kwenye meza. Kipakatalishi na karatasi. Mwanamke mmoja ameshika karatasi mikononi. Wengine wameketi wakitazama tarakilishi.

Viongozi wawili wamesimama, mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Wakiume anaonekana akitizama saa yake mkononi, amevalia suti. Mwanamke amevalia maleba rasmi ya mahakama pia ako na miwani.

Uwanjani, watu wamesimama na wengine wameketi. Kuna nyasi zenye rangi ya kijani kibichi. Watu wengine wanaonekana wakitembea. Kuna wale waliovaa nguo za rangi nyekundu, samawati na wengine kofia.

Rais wa nne wa Kenya na viongozi wa mahakma. Wamevalia mavazi rasmi ya mahakma Nyma yao kuna watu wanaonekan kwa umbali wanawake kwa wanaume. Sakafu ni ya rangi nyekundu kando kuna kiti ambacho hakijakaliwa.

Wanaume kwa wanawake, wote wamevalia barakoa baadhi wameketi kwenye viti vyeusi na wengine wamesimama, wenye kuketi wanaonekana kuwa wakibonyeza na kuangalia tarakilishi zao, wengine wamesimama.

Watu wanaonekana wakishangilia, baadhi wameketi, na wengine wamesimama. Kuna wanaume waliovalia kofia nyeusi na miwani. Wengine wamevalia shati nyeupe. Kuna mwanaume mmoja ameketi akiwa amevalia kofia nyeupe.

Chupa za maji, watu watatu wameketi kwenye viti wanawake wawili na mwanaume mmoja mwanaume amevalia suti na tai mwanamke mmoja anaonekana akipiga makofi nyuma yao kuna bendera.

Wanaume kwa wanawake, wote wamevalia nguo rasmi wamesimama mbele yao kuna meza, vitabu, kalamu na kinasa sauti, taa zimewashwa, ukuta umepakwa rangi nyeupe.

Wanaume wanaonekana kuwa wametabasamu, baadhi wameketi na wengine wanasimama, kuna wale walio na miwani, wengine wameshikilia vifaa mikononi na mwingine ameshikilia simu, wote wanaonekana wakishangilia.

Watu wamesimama, wanaume na wanawake. Mwanaume moja amevaa kofia kichwani protect judicial independence kuna vinasa sauti. Mwanaume moja ameangalia kando.

Watu wamesimama wakiwa wamevalia suti, mmoja wao ako mbele na kuna vinasa sauti mbele yake. Mwanaume mmoja amevalia miwani. Nyuma kuna maandishi Chungwa House, kuna picha ya mwanaume aliyevalia kofia akiwa ameinua mkono ameshika kinasa sauti.

Uwanjani kuna viti vya rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu, na kijani watu wanaonekana kuwa wameketi na wengine wamesimama mwanaume mmoja ameanguka mchangani nguo yake ina jina maina.

Watu wanaonekana wakiwa wamefurahi. Wanaume kwa wanawake. Wamebeba mabango iliyoandikwa PNU, kazi iendelee. Mmoja wao, anaonekana kuwa, ameinua mikono yote mbili juu.

Kuna watu wameketi na wengine wamesimama mwanamke mmoja amevaa saa mkononi amesonga nywele, ana fulana ya rangi nyeusi na siketi nyeusi ,mwanamke mwingine amemkapata mtoto kwenye mapaja.

Mwanaume mweupe amevalia kofia na Saa na ana michoro kwenye mkono wake. Walio nyuma yake wanaonekana kuwa wametabasamu. Kuna mwanamke aliye na miwani yalioko kwenye kichwa chake, wengine wameshikikia bendera Kwa mikono yao.

Watu wanashangilia. Wamevalia nguo nyeusi na wengine Wlwameshika maua mikononi. Bendera ya Kenya, inaonekana. Watu hawa, sura zao zimeweza kutabasamu.

Wanafunzi wamepanga foleni wakiwa na sare nyekundu. Mmoja, anaonekana kuwa ameshika karatasi mkononi. Kuna wanafunzi wengine wa kike wanaohutubiwa. Kuna wengine wa kiume wanaotembea. Polisi wawili wanaonekana wakiwa wamesimama.

Immigration services control office watu wamesimama wengine wamevalia barakoa mmoja ana funguo za gari na karatasi mkononi mwingine ameshikilia rununu mkononi mmoja amevalia kofia.

Watu wanakimbia. Wengine wameshika mabango yaliyo na michoro na maandishi. Kando kuna jengo la mawe na watu wanauza vifaa. Kuna miti na waya za stima zinazopita hapo kando.

Watu wameketi. Watatu wamevalia malemba rasmi ya mahakama. Kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja. Mwanamke mmoja amevalia miwani, na mwanaume mmoja amevalia miwani.

Karatasi nyeupe iliyo na maansdishi Certificate of birth Embu west eastern, embu hospital female , name and description of informant midwife, date of registration.

Watu sita, binti mmoja na wanaume watano. Kuna tarakilishi. Wawili wameketi na wengine wanne wamesimama. Binti huyu anaonekana kubwa amevalia miwani akitazama tarakilishi.

Watu wanaonekana wakitabasamu wanawake kwa wanaume. Mwanamme mmoja amevalia nguo ya manjano iliyoandikwa Tusker, vilevile amevalia kofia ya manjano. Mwanaume mwingine amechorwa bendera ya Kenya usoni akiwa amevalia miwani.

Wanawake na watoto wanaonekana wakiwa wamepanga foleni. Watoto wengine wamebebwa kwenye migongo. Vile vile wazazi hawa wa kike, wanaonekana wakiwa na kalamu na karatasi mkononi.

Wanaume wamesimama na mmoja ameketi, nyuma yake kuna ubao mweupe, kamera inaonekana ikimmulika kando yake kuna kiti ambayo haijakaliwa, tarakilishi inaonekana juu ya meza, wanaume waliosimama baadhi yao wamevalia suti.

Watu wameketi na wengine wamesimama, mwanaume mmoja amevalia skafu kwenye shingo na kichwa, wanaonekana kuwa wakinyoosha mikono mbele, wengine wameshikilia vikombe na wana pete kwenye vidole.

Vijana wanaonekana kuwa wameshikillia kikombe, wanatabasamu na wameinua mikono yao juu, kando yao kuna wengine wamesimama, mmoja ameshikilia karatasi mkononi baadhi ya vijana hawa wamevaa kofia.

Kiongozi anaonekana kuchukua kiapo, kando yake kuna mwanamke aliyevaa nguo nyeupe ameshikilia vitabu viwili, kando kuna mwanamme na mwanamke wamesimama wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya mahakama, mwanaume huyu ameshikilia bibilia mkononi.

Watu wameketi. Wanaume wawili na wanawake wawili. Watatu wanaonekana kuwa na barakoa. Mmoja wao ana barakoa nyeusi. Nyuma yao kumeandikwa, Towards Service Excellence . Mbele yao kuna tarakilishi.

Mtu anaonekana kuwa anaruka kwenye mchanga. Baadhi wameketi na wengine wamesimama. Nyuma yao kuna ukuta mrefu na viti. Viti hivi ni vya rangi tofauti tofauti kama vile vyeusi, nyeupe, vyekundu na vya rangi ya kijani kibichi.

Paa nyeupe, mwanamke ameketi kwenye kiti cha rangi nyeusi, mbele yake kuna meza iliyoandikwa information desk Huduma Kenya, nyuma yake kuna mwanaume aliyevalia suti anaongea na simu.

Uwanjani, watu wanaonekana wakiwa na tabasamu. Wanashangilia. Baadhi wamejifunika shuka za bendera. Wengine wamevalia nguo zilizo na bendera. Mwanaume mmoja anaonekana akicheza. Mwingine anapiga makofi akiwa amevalia miwani.

Watu wameketi wamevalia nguo na kofia za rangi ya samawati, wanaonekana kuwa wameinua mikono yao juu baadhi yao wamevalia suti, baadhi ya wanawake wamevalia wigi. Wote wanatabasamu.

Watu wanne wanaonekana, watatu wazima na mtoto mmoja, mtoto amekalia kiti kilicho juu nyuma yake kuna ubao mweupe, kuna vitabu na faili zilizoko kwenye kabati, wanaume wawili waliovalia suti wamesimama na mwanamke ameketi.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, kuna vinasa sauti viwili. Mwanamke mmoja ameshikilia Biblia juu. Mwingine amevalia barakoa. Mwanaume amevalia suti na ana miwani. Nyuma yao kuna bendera.

Vitambulisho vimeweza kufungwa kwa mafungo na kupangwa. Kuna karatasi na kalamu. Vile vile, vitambulisho hivi, vimeweza kuwekwa kwenye katoni zilizofunguliwa.

Uwanjani watu wanacheza kuna ukuta wa mabati mpira unaonekana ukiwa angani baadhi ya watu wameketi na wengine wamesimama wachezaji wana maleba tofauti kuna wale walio na nguo nyekundu na nyeusi na wengine kijani kibichi na manjano.

Watu wametabasamu. Waume kwa wanawake. Kuna mwanamke mmoja mzungu, anaonekana akiwa ameshikilia bendera. Mwanamme mmoja amevalia bendera kwenye shingo, ana kofia na miwani. Wengine wanaonekana wakitazama wakiwa wamenyoosha mikono yao mbele.

Uwanjani, jua limeweka, watu wanaonekana wakicheza mpira. Vijani wawili mmoja amevalia sare ya samawati, na mwingine ya manjano. Aliye na sare ya samawati anaonekana akishika mpira kwa mguu wake.

Wanawake kwa wanaume baadhi wameketi wengine wamesimama, dirisha na mlango zimefunguliwa mmoja wa wanawake yuko kwenye tarakilishi akitazama mwanaume aliye kando amevalia suti.

Wazee wawili wanaonekana wakisalimiana wakiwa wamevalia suti, kuna wazee wengine wawili waliovalia maleba rasmi ya mahakama, hapo kando kuna afisa anayeonekana kuwa na miwani.

Watu wanaonekana wakiwa wamesimama. Wanawake kwa wanaume. Baadhi ya wanawake wamesuka nywele. Wengine wana kofia. Mwanaume mmoja, anaoneka kuwa na miwani. Wengine wanaonekana kwa umbali wakiwa wameinua mikono juu.

Watu watatu, wawili wako nje na mwingine yuko ndani. Hapo juu pameandikwa posta Pay 22 . Yote yameandikwa kwa rangi nyeupe. Mwanaume mmoja amevalia suti na kando yake kuna mwanamke. Anayewahudumia ni mwanamke aliye ndani.

Wanaume wanaonekana wakiwa wametoka ndani ya jengo. Walio mbele wamevalia suti, mmoja tai nyekundu na shati nyeupe. Mwingine shati nyeupe na tai pekee yake. Kuna baadhi ya ofisaa wanaonekana. Mmoja ako nyuma na mwingine ako kando.

Watu wamesimama, mmoja ako mbele ya vinasa sauti viwili, amevalia suti na tai, ameshika mwenzake mkono na kuinua juu, kando kuna wanaume waliovalia kofia za rangi iliyoandikwa ODM.

Uwanjani, watu wameketi na wengine wamesimama, jua limewaka, wanaume watatu hawajavalia viatu, wanaonekana wakiwa na tabasamu, viatu vyao viko mikononi, wamevalia nguo zilizoandikwa Kenya.

Wanawake na wanaume, baadhi wameketi ilhali wengine wamesimama. Mavazi yao ni tofauti. Kuna wale walio na kijani, wengine nyeupe, wengine rangi nyeusi. Wanaonekana kuwa na sura zilizotabasamu.

Mwanaume amesimama akiwa amevalia suti na tai, ameshika kinasa sauti kwenye mkono wake kuna saa, nyuma yake kuna bendera na bango, vilevile mlango unaonekana kuwa umefungwa.

Wanaume wawili wamesimama moja akiwa amevalia suti na tai ya rangi nyekundu, ameshikilia karatasi na kalamu, moja anaonekana akiangalia karatasi na mwingine ametazama mbele.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, wote wametabasamu, wameshikilia barakoa mikononi, mwanamke mmoja amenyoa na mwingine amesuka, mwanaume amevalia miwani, nyuma yao kuna ngazi.

Mashabiki uwanjani wanaonekana wakishangilia, wengine wana simu mikononi wengine chupa, wanaonekana wakifurahia mechi inayoendelea.

Watu wameketi na mmoja amesimama. Wanaonekana kusikiliza kwa makini. Mmoja amevalia nguo za polisi na miwani. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameshika simu kwa mkono akiibonyeza. Posta .

Watu wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya samawati. Wanaume wawili wanaonekana kuwa wakiandika kwenye karatasi. Kuna rununu juu ya meza. Mmoja wa wanaume amevalia kofia, wengine wamesimama.

Huduma kenya, watu wanonekana kutoka ndani ya jengo. Mwanaume mmoja amevalia sare ya polisi wengine wanaonekana wakitembea. Wanaume hawa wanatabasamu mmoja ana miwani, kando kuna gari lililoegeshwa.

Mwanamke anazungumza amevalia mkufu wa manjano na ana miwani anaonekana akitizama mbele akiwahutubia watu kuna kinasa sauti anachotumia kando yake kuna bango jeupe.

Nyasii ya kijani kibichi, kuna watu waliosimama na wengine wameketi wako uwanjani, baadhi wanatembea wakiwa wameshika bendera mkononi. Wote wanaonekana kuwa wakitabasamu.

Jaji mkuu wa mahakama ya Kenya anahutubia watu, kando yake kuna wanaume wawili waliovalia suti na wako na miwani nyuma yao kuna wanaume wengine wawili na kando kuna wanawake wawili.

Binti amejifunga shuka ya bendera ya Kenya, wengine wameketi na Kuna baadhi wamesimama, mwanaume mmoja ameshika chupa mkononi ,wengine wawili wamevalia kofia na mmoja anafirimbi shingoni.

Watu wamepanga foleni wanaume kwa wanawake. Mwanaume mmoja ameketi akiwa ameshikilia kalamu mikononi. Juu ya meza kuna simu, vipakatalishi viwili na karatasi. Mwanaume mmoja amesimama akiwa ameshikilia karatasi.

Watu wameketi, wamevalia barakoa, kuna tarakilishi mbele yao, mwanamke moja amepaka rangi kwenye vidole vyake ameshika kalamu ako na saa mkononi na miwani, amesonga nywele.

Uwanjani, watu wamesimama. Na kuna baadhi walioketi. Kuna mzungu anayeonekana. Wengine wamesimama wakiwa wameshikilia bendera. Mwanamke aliyevalia miwani anaonekana kuwa ameshikilia simu.

Wanaume wamesimama wakiwa wamepanga foleni wamevalia nguo zenye maandishi Kenya na nambari tofauti. nyuma yao kuna picha ya bendera ya Kenya na neno Kenya. vile vile kuna mtu anaonekana kwa umbali akiwa amesimama.

Rais wa nne wa jamuhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta hapo kando ni mkewe na pia wakili mkuu wa mahakama ameshika bibilia tayari kuchukua kiapo.

Watu wamesimama. Wamevalia mavazi rasmi. Baadhi wamevalia suti, wengine nguo za mahakama na wengine nguo za bunge. Nyuma yao, kuna miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi na majengo kubwa.

Bango limeandikwa state of the judiciary and the administration of justice, The judiciary, republic of Kenya . Kuna rangi ya manjano, rangi nyeusi na rangi nyeupe.

Watu wanaonekana wakishangalia, wanaume kwa wanawake. Wameshikilia bendera juu, vilevile mikono yao iko juu. Baadhi wanaonekana kinywa wazi, wanaume wanaonekana kuwa na miwani vilevile wanawake.

Uwanjani watu wanaonekana wakicheza wengine wameketi wakitizama . Viti ni vya rangi nyeusi vilivyoekelewa mifuko na vingine havina . Kijana anaonekana kuwa ameketi kando akitazama . Msichana mmoja amesimama nyuma akiwa amevalia nguo ya rangi nyeupe, wawili wanaonekana waking'ang'ania mpira.

Wanadada wanaonekana wakicheza mchezo wa kikapu. Mmoja ameshikilia mpira. Amevalia mavazi ya samawati. Wenzake wako kando wamevalia mavazi meupe. Kwa umbali watu wameketi na wengine wamesimama.

Watu wamesimama na wengine wameketi. Mwanaume mmoja ameinua mkono wake, mwengine ameshika mikono yake. Amevalia tai na suti. Wengine wako na miwani. Ukutani kumeandikwa huduma Kenya.

Kijana aliyevalia sare ameinama akiwa anaandika kwenye karatasi, ameshikilia kalamu. Mwanamke amevaa saa mkononi na nguo nyeupe iliyo na rangi nyekundu. Mezani Kuna tarakilishi.

Watu wako uwanjani. Wamevalia nguo nyeupe na kijani. Wanaonekana kuwa na vifaa midomoni. Wengine wana kofia na wengine hawana. Kuna wale walioinua mikono yao.

Watu wawili wameketi kando na tarakilishi, kuna viti viwili ambavyo havijakaliwa. Kuta ni nyeupe na kuna maandishi ya efficient government services available at the convenience of the citizen .

Watu wawili wamevalia barakoa. Mwanaume na mwanamke. Mwanaume amevalia kofia nyekundu na jaketi nyeusi. Mwanamke anaonekana kuwa akitazama tarakilishi. Kuna maandishi yaliyoko kwenye ukuta na mengine kwenye glasi.

Magari yamesimama. Kuna baadhi ya watu walioketi na mwanaume mmoja amesimama. Ameshika bahasha, karatasi na kitabu kinachokaa kama paspoti. Anaonekana kuwa na tabasamu.

Mabati imeshikiliwa na chuma kuna watu wameketi na wengine wamesimama mwanaume mmoja anaonekana akiwa ameshika simu mkononi, mwanamke moja ameshika bendera wote wanapiga makofi wakitabasamu.

Wanaume watatu na mwanamke mmoja, wanaume wawili wameketi chini, wanaume hawa wamevalia suti. Nyuma kuna pazia na wako ndani ya hema. Juu ya meza kuna vitabu viwili na wote wameshika kalamu.

Uwanjani, watu wanatabasamu, wengine wameketi na wengine wamesimama, mwanaume mmoja amesimama akiwa ameshika kitambaa kilichoandikwa we now need mancity kwa rangi ya kijani, wengine wanaonekana kuinua mikono juu.

Watu wamesimama na wengine wameketi. Mbele yao, kuna tarakilishi, karatasi na rununu juu ya meza. Huduma Centre. Mwanaume mmoja, anaonekana akiangalia kando akiwa amevaa miwani. Baadhi ya wanawake wamevalia buibui.

Mwanamke anaonekana akihutubia watu amevaa mavazi ya mahakama, mbele yake kuna kinasa sauti alipo simama pameandikwa Judiciary Republic of Kenya nyuma yake kuna bango kubwa la rangi ya samawati na nyeupe.

Viti vya rangi nyekundu na samawati ,kuna watu wanaonekana Kwa umbali wakiwa wameketi na kuna ukuta mkubwa uliowazunguka. Kuna watu wengine wanaonekana wakicheza mpira ,mmoja mpira ukiwa juu ya kichwa chake.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke. Mwanaume ameshikilia bibilia, moja kwa mkono wa kulia na mwingine kwa mkono wa kushoto. Amevalia suti, tai ya rangi ya manjano na shati ya samawati. Mwanamke anaonekana kuwa na tabasamu na ana nywele fupi.

Uwanjani, wanawake wanacheza, mmoja ameshika mpira na mkono wake uko juu. Wengine wako kando yake wamevalia soksi nyeusi. mmoja amevalia nguo nyeupe na wengine za nguo za samawati. Watu wanaonekana wameketi kwa umbali.

Wanaume wawili wanasalimiana wote wanatabasamu mmoja amevalia miwani nyuma yao kuna mwanaume aliyevalia sare ya polisi kando kuna wanaume waliovalia suti wamesimama , mwanamke amesimama.

Kuna watu wameketi na wengine wanacheza mpira uko angani . Wanawake wawili wamevalia nguo zilizo na nambari sita na mbili mmoja amevalia nguo nambari kumi na tano.

Watu wanaonekana wakitabasamu. Watatu wameketi. Mmoja kando yao amesimama. Mmoja amevalia mavazi ya polisi. Wanaonekana kuwa na mazungumzo. Mezani kuna kitabu na tarakilishi.

Watu wasita, wawili wako mbele wamevalia suti kando kuna afisa aliyevalia barakoa na kofia kando pia kuna mwanaume aliyevalia barakoa akiwa na bahasha mkononi.

Watu wawili wanangangania mpira mmoja ameanguka na mwingine ameushikilia ,nyuma yao kuna wengine wawili na kando kuna mmoja, mashabiki wanaonekana wakitazama.

Wanaume wamevalia nguo za rangi ya samawati. Mmoja amewekelea mkono wake juu ya kichwa cha mwingine, mmoja anacheka, mwingine amefungua kinywa. Wanaonekana kuwa wamevalia suruali.

Huduma Centre GPO Nairobi. Watu wamesimama na wengine wameketi. Mwanamke amevalia miwani amesonga nywele. Mwingine amevalia buibui. Kando yake mwanamke amesimama akiwa amebeba mkoba.

Watu wawili wanaonekana mwanamke na mwanaume, mwanaume amevalia barakoa na ameketi kwenye kiti ya rangi nyeusi, mbele yake kuna tarakilishi kuna maandishi yaliyoandikwa nambari kumi na tano.

Wanaume na wanawake wamesimama wakiwa na mavazi rasmi , wameweza kushikilia vitabu mikononi.

Watu wameketi ndani ya hema magari mawili yanaonekana kuwa yamesimama viti vingine vya rangi ya samawati havijakaliwa, watu watatu wameketi kwenye meza wakiwa na talakilishi wanaonekana wakiwa na mazungumzo.

Viti vimepangwa, kuna watu watatu mmoja anatembea na wawili wamekabiliana, mmoja ameweza kuinama na mwingine ameshikilia mpira, wote wamevalia mavazi tofauti, kuna yule aliye na nguo nyeusi na mwingine kijani kibichi.

Watu wawili wakiume moja ameketi na mwingine amesimama, aliyeketi amevalia miwani ako na kalamu kwenye mfuko na amevalia glovu na saa, aliyesimama anaonekana kuwa akiekelea kidole chake kwenye kifaa.

Watu wamesimama. Wengine wamevalia nguo zilizoandikwa Sport-Pesa. Nguo za rangi nyeupe na kijani. Wengine wameinua mikono juu. Mmoja ana kofia na miwani kubwa kwenye macho. Mwingine amevalia kofia nyeupe.

Watu wamesimama wakitabasamu, mchoro wa kuku kwenye ukuta, ukuta ni wa rangi nyeupe baadhi ya dirisha zimefunguliwa zingine zimefungwa, kuna bendera ya Kenya. Wanaume wamevalia kofia ya rangi nyekundu.

Watu wanaonekana kushangilia wakiwa wameshika mabango yenye miti yaliyoandikwa 'Bandari fans'. Mwanamke mmoja amefunga kitambaa kichwani. Mwenzake aliye kando ana mfuko kwenye shingo. Wengine wameinua mikono juu.

Immigration officer passport application nambari nne, wanaume wawili wanaonekana wakiwea wamesimama mmoja amevalia barakoa mwingine amevalkia kofia wanaonekana wakizungumza.

Watu wamesimama, baadhi wanashangilia na wengine wanashangaa. Mwanamke mmoja ameshika kitambaa kilichoandikwa Gor Mahia kwa rangi nyeupe. Mwanamume mwengine anaonekana kuwa ameshikilia chupa ndogo inayowaka moto.

Watu wawili wameketi kwa umbali, mmoja akiwa amevalia nguo nyeupe na mwingine nguo nyekundu, viti vingine havijakaliwa viti vina mikono ya chuma na rangi nyeusi, tarakilishi inaonekana ikiwa na maandishi new connection request .

Tarakilishi tatu ziko juu ya meza, Kuna mtu aliyeketi aliye na saa mkononi. Kando yake kuna wanaume watatu waliotabasamu na mwanamke mmoja.

Watu wanaonekana wakishangilia wakiwa wamefungua vinywa. Wote wako na medali shingoni na wameshikilia kikombe. Mavazi yao ni ya rangi ya manjano na kijani na yana maandishi. Mtoto anakuwa ameshikilia mpira.

Mtaro, kuna taka, karatasi za rangi nyeusi, nyekundu, samawati. Maua ndogo za rangi ya kijani ziko kando. Kuna miguu ya watu wanaotembea. Mtu anaonekana kuwa na suruali ya rangi nyeupe.